Mapokezi ya kliniki ya meno yenye nembo ya kliniki hiyo, kwenye ukuta kuna televisheni ndogo na kuna mlango wa kioo unaoelekea ndani, mazingira haya yanaashiria huduma za matibabu ya meno ambapo watu wanaenda kutibiwa wenye changamoto mbalimbali za meno, ikiwemo kung'oa na pamoja na wenye meno yanayokuwa yanauma.

Wataalamu wawili wa meno wakiwa katika hali ya kumtibu mgonjwa anayeonekana kuwa na tatizo la meno, mmoja kavaa nguo ya bluu na mwengine nyeupe. Mwenye nguo ya bluu anaonekana ndiye daktari mkuu alafu mwenye nguo nyeupe anaonekana kuwa ni msaidizi wake. Mazingira yanaonyesha ni sehemu maaalumu kwa ajili ya kutibu magonjwa ya meno.

Daktari wa meno akimhudumia mteja. Daktari anatumia kifaa maalumu cha kutoa mwanga wa bluu mdomoni mwa mgonjwa, labda kwa ajili ya kuweka dawa au kutibu jino. Hii inaashiria mazingira ya kliniki ya meno ambapo huduma za meno hutolewa moja kwa moja kwa wagonjwa.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule wakishiriki katika shughuli ya uoa saji wa miti, kila mmoja wao amechuchumaa akipanda miche kwenye eneo la wazi likiwa na nyasi. Hali hii inawakikisha jitihada za kuboresha mazingira na kudumisha afya ya jamii, kupitia upandaji wa miti.

Mafuriko yamejaa barabarani na yamejaa maji. Watu wanajaribu kuvuka barabara magari yakiwa yamekwama ndani ya maji, hali hii inatishia afya na usalama wa wananchi kutokana na uharibifu ambao una athiri afya ya mazingira.

Mtu akifanya kazi shambani akitumia mbolea ya asili kuboresha udongo, mtu huyu ameinama na kutumia mikono yake kusambaza mbolea hiyo kwenye mimea michanga. Hii ni njia ya kilimo rafiki kwa mazingira inayochangia afya ya udongo na mimea, ikisisitiza uhusiano kati ya afya na mazingira.

Jengo la matofari linalofanana hospitali likiwa na bango linalionyesha huduma ya upasuaji. Eneo la mbele ya jengo lina nyasi zilizoota na njia ya kupita iliyojengwa kwa zege, muonekano huu unaashiria mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Madaktari kadhaa ambao wote wanaonekana ni maalumu kwa ajili ya operesheni kubwa au upasuaji, wote wamevaa taa kichwani mwao, huku wamevalia mavazi ya bluu wakionyesha kuwa ni operasheni maalumu ambayo inahitaji uangalizi mkubwa. Mazingira yanaonekana ni sehemu ya hospitali ambapo wapasuaji au wauguzi wanajihusisha na upasuaji wa miili ya binadamu.

Kundi la wataalamu wa afya ndani ya hospitali. Wataalamu hao wanatabasamu wakiwa wameketi na kusimama kwa utaratibu, hii inawakilisha wafanyakazi wa afya ambao huunda timu kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za matibabu kwa jamii.

Mama akimtazama mtoto wake mchanga hospitalini mtoto huyo amelala kitandani na anapokea matibabu; huku mama akimuangalia Kwa makini hii inawakilisha huduma za afya ya watoto ambapo watoto wanapewa matababu na uangalizi wa karibu hospitalini.

Kundi la wanawake wakiwa wamebeba watoto wao wadogo wameketi kwenye viti vya plastiki, wanawake hawa wametulia huku wengine wakiwa wamelala, na watoto wao wamekaa kwenye mikono yao, hii inaashiria mazingira ya kliniki au shughuli nyingine za afya ambapo wazazi na watoto wanahudumiwa.

Kifurushi cha dawa ya asili ya Umuravumba inayotumiwa kutibu matatizo ya kupumua kikohozi, Malaria na homa ya Dengue dawa hii huweza kutumiwa moja kwa moja kwenye chakula au kuchanganywa kwenye maji yamoto, hii inaashiria uwepo wa tiba za mbadala katika kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanajamii.

Mtu akiwa ameshika chupa ndogo ya mafuta mkononi. Mafuta haya hutumiwa kama dawa asilia ya kutuliza maumivu. Bidhaa hii ni muhimu katika sekta ya utengenezaji wa dawa za asili na matibabu ya jadi, kwani huwafaa wanajamii hasa katika kupunguza maumivu pale ambapo yanakuwa yametokea.

Chupa ndogo ndogo nyingi zikiwa zimewekwa juu ya meza zikionyesha ni dawa za asili ambazo zimewekwa katika vifungashio bora kwa ajili ya kuweza kuwahudumia wateja ambao wanaonekana wamesimama pembeni huduma hizi za asili muhimu kwani husaidia kutibu magonjwa mbalimbali yanayoikumba jamii na kuweza kuiwezesha jamii kuwa na afya bora ambayo itakuwa imelindwa na mimea ya asili

Muujazi wa dawa za jadi kwenye soko mbele yake kuna bidhaa kadhaa ikiwemo matunda na chupa za kioo wevu ambazo hutumika kama kiungo cha dawa za jadi. Mfumo huu wa biashara unaonyesha jinsi matibabu ya jadi yanavyoendelea katika jamii yakiwa sehemu muhimi ya maisha ya binadamu.

Mwanamke aliyebeba mkoba wenye rangi ya ugoro na akiwa amejifunga mtandio mweupe, anaonekana akijishughulisha na jani la mmea ambalo linaonekana kuwa ni pana. Au akiangalia jinsi gani jani hilo linaweza kuwa sehemu ya matibabu ya asili, kwani mmea wowote ule unaweza kutumika kwa ajili ya kutengeneza dawa.